Ukurasa wa kitabu unaonekana. Kuna michoro aina tatu tofauti ambayo pia inaonekana. Kuna gari ambalo linaitwa lori, ambalo limebeba mchanga na mchanga huo ambao umebebwa, unaonekana kuwa mzito.

Mwanamke mmoja kwa jina Hellen Wawira anaonekana akiwa amevalia shati la rangi nyeupe lenye kola suruali ya rangi nyeusi yenye madoa ya rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe.

Jengo ndogo linaonekana mlango wa jengo hilo unaonekana ukiwa wa rangi nyekundu na kuta zake zimepakwa rangi nyeupe kuna chuma ambazo zimewekwa mbele za rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye ni mchezaji wa mpira wa kandanda wa walemavu anaonekana akiwa uwanjani. Mwanamke huyo amevalia jezi ya rangi ya nyekundu.

Kompyuta ya rangi nyeusi, inaonekana ikiwa imewekelewa kwenye meza iliyopakwa rangi nyeupe. Kando ya kompyuta hiyo, tunaweza kuona kikombe ambacho kinatumika kwa kuwekea kalamu.

Watu kumi na wawili ambao wamesimama , wengine wao wakiwa wameshikilia bango . Watu hawa wamevalia jaketi ya rangi nyekundu yenye mistari ya rangi ya kijani na nyeupe . Kuna mtu ambaye ni mlemavu miongoni mwao.

Rafu zimebeba vitu vinavyoonekana kuwa vitabu. Vitabu hivyo ni vya rangi ya bluu, pinki na manjano. Kando yake tunaweza kuona kiti.

Kitabu ambacho kinatumika kufunzia lugha ya faransa cha farasa la nne kinaonekana. Kwenye ukurasa wa jalada tunaeza kuona picha ya watoto watatu ambao wanaruka kamba.

Kitabu cha mwanafunzi cha gredi ya pili kinaonekana kitabu hicho kinaitwa nyota ya kiswahili na kwenye ukurasa wa jadala tunaeza kuona wanaume wawili ambao wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amemshikilia mtoto wa jinsia ya kike mkono. Wawili hawa wanaonekana wakiwa katika harakati za kukimbia. Kando yao tunaweza kuona nyasi ambazo zimekauka.

Computer mbili za rangi nyeusi zinaonekana zikiwa zimewekelewa kwenye meza ambayo imetengenezwa na mbao, kando ya computer hizo tunaweza kuona vitabu vya aina tofauti.

Wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa wachezaji wa timu ya kandanda ya watu walemavu wanacheza uwanjani, uwanja huo hauna nyasi na tunaweza kuona udongo wake ni wa rangi nyekundu.

Mwanaume moja amevalia suti ya rangi ya buluu iliyokolea na shati ya rangi ya buluu mwanaume huyo amesimama mbele ya kipasa sauti na ameshikilia karatasi kwenye mkono wake.

Rafu ambazo zimebeba vitu tofauti zinaonekana. Rafu moja, imepakwa rangi nyeupe, ilhali nyingine imepakwa rangi ya kahawia. Kuna chupa ya chuma ambayo inaonekana kwa rafu iliyopakwa rangi nyeupe.

Ukuta ambao umepakwa rangi ya creme unaonekana, kwenye ukuta huo tunaweza kuona siku za wiki zikiwa zimeandikwa kama vile, jumapii, jumatatu, jumanne, jumatano.

Kundi la wanawake saba ambao ni walemavu, wameketi kwenye viti vya magurudumu wanawake hawa wamevalia tisheti za rangi nyekundu na suruali za rangi nyeusi.

Vitabu vya wanafunzi ambavyo vinatumika kufunza darasa la saba vya somo la kompyuta vinaonekana vikiwa vimewekelewa juu ya meza.

Kitabu cha watoto wa darasa la pili kinaonekena kikiwa kimewekelewa juu ya meza, kando ya kitabu hicho kuna miguu iliyovalishwa buti za rangi nyeusi.

Kurasa la kitabu linaonekana. Kwenye kurasa hilo, kuna maandishi yanayosema, kipindi cha pili lishe bora. Sarufi matumizi ya hiki na hivi. Kuna michoro inayo onekana mchoro wa kwanza unaonekana wa mwanaume.

Jengo la ghorofa linaonekana, jengo hilo lina mabati ya rangi nyekundu .Lina vyumba tofauti ambvyo vinaweza kuonekana , mbele ya chumba moja tunaeza kuona kiti ya rangi nyeupe.

Jengo ndogo linaonekana inaeza kua labda ni shule, kuna michoro ya wanyama ambayo ipo kwenye kuta la jengo hilo, tunaeza kuona mnyama kama Kangaroo na Ndovu.

Kwenye ukuta tunaeza kuona maandishi ya rangi ya bluu na nyeusi, maandishi ya rangi nyeusi yanasema Samuel alimjibu aje mungu wakati alimwita?

Maua yanaonekana kuwa yamepaliliwa na nyasi ya rangi ya kijani inaonekana kuwa imekatwa , kuna miti kadhaa inayoonekana kwa uwanja huo na kuna tenki ya rangi nyeusi.

Kompyuta mbili zimewekelewa kwenye meza, kompyuta hizi ni za rangi nyeusi kando yake tunaweza kuona vitabu kadhaa ambazo vimewekanishwa pamoja nyuma yake kuna kuta.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mlemavu ameketi ndani ya mashua. Kando yake kuna kiti cha magurudumu. Mwanamke huyo amevalia shati ya rangi nyekundu ambaye imeandikwa Kenya.

Mpira wa kandanda wa watu walemavu unaendelea uwanjani tunaweza kuona wanaume wawili ambao wamevalia jezi za rangi ya manjano na mmoja ambaye amevalia jezi ya rangi ya machungwa.

Wachezaji wa mpira wa kandanda walemavu wanaonekana wakiwa wamesimama labda ni kwa ajili ya kupigwa picha wachezaji hawa wamevalia jezi zao za rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja, ambaye ni mwanariadha, mlemavu anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti chenye magurudumu. Ameshikilia bango linalosema, Paris 2024 qualified . Mwanamke huyo, amevalia vulana ambayo imeandikwa jina Kenya.

Nyasi ya rangi ya kijani inaonekana ikiwa imepandwa kando ya nyumba ,bomba ambalo linaonekana kuwa refu limewekwa chini ya nyasi hiyo, tunaweza nyumba ambayo imetengenezwa amabyo paa lake limetengenezwa na mabati.

Mwanamke ambaye ni mwanariadha mkenya ambaye anaitwa Sia Suluhu Mohammed anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti ambacho kimetengenezwa na mbao. Mwanamke huyo alizaliwa mwezi wa 4,tarahe 25.

Maswali ya somo la dini ya kikristo yanaonekana, kwenye karatasi ambayo imesahihishwa kuna maswali kama vile ni mara ngapi mungu alimuita Samueli.

Jengo la ghorofa linaonekana, lenye milango mikubwa, ambayo imetengenezwa na mbao. Madirisha yake ni makubwa na yamepakwa rangi ya kijani.

Ukurasa wa jalada wa kitabu cha; Nyota ya Kiswahili ambacho kinatumika na wanafunzi wa gredi ya pili kinaonekana. Kando ya kitabu hicho tunaweza kuona mkono wa mtu.

Dawati ambazo zimetengenezwa kutumia mbao na chuma zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa mstari sawia, kando ya dawati hizo tunaweza kuona madirisha ambayo hayajafunguliwa lakini pazia zao zimevutwa upande moja.

Kompyuta ya rangi nyeusi imeekelewa kwenye meza ambayo imetengenezwa na mbao. Kando yake tunaweza kuona dawati lililotengenezwa pia na mbao, tunaeza kuona ukuta wa rangi ya samawati ukiwa nyuma ya kompyuta hiyo.

Ubao ambao umeandikwa na maandishi ya kalamu ya bluu unaonekana, maandishi yanayo onekana wazi ni kiongozi wa timu kando ya ubao huo kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya bluu.

Viti vya plastiki vya rangi ya buluu, vinaonekana vikiwa vimepangwa. Mbele ya viti hivyo, tunaweza kuona meza ambayo imetengenezewa na mbao na chuma. Kuna kuta ambayo imepakwa rangi tofauti.